Mwanaume mweupe ameketi mbele ya talakilishi ,akirekebisha tai amevalia shati jeupe. Dawati limejaa vitu mbali mbali kama vile kikombe, simu na karatasi.

Mwalimu na wanafunzi wake watatu wamekusanyika karibu na tarakilishi mpakato. Mwalimu amevaa shati jeupe na tai. Anatumia kalamu kueleza kitu kwenye skrini. Wanafunzi wanamwangalia kwa makini huku wakijifunza.

Mwanamume mwenye ndevu ameketi mezani akiandika kitabu . Amevaa shati la samawati, kompyuta mpakato imewekwa karibu naye. Mmea mkubwa wa kijani unaonekana nyuma. Hali ya hewa ni angavu ikionyesha mwangaza.

Kompyuta ya mezani na vitabu, skrini ya kompyuta inaonyesha kitabu waz, na vitabi vingine viwili vimepangwa chini yake, kinanda kimeunganishwa kwa waya wa kompyuta. mandhari nyuma yana rangi ya zambarau enye nukta ndogo nyeupe.

Mtu anaandika kwenye tarakilishi mpakato akitumia vidole vyake haraka, huku skrini ikiwa inang'aa. Mikono yake imeonekana wazi ikionyesha umakini mkubwa. Nyuma yake kuna skrini nyingine kubwa inayoonyesha programu mbalimbali. Mazingira ya ofisi au nyumbani yanaonekana kuwa tulivu.

Msichana mdogo anatabasamu akionyesha furaha tele huku amevaa vipokea sauti maskioni. Amekaa kwenye kochi la kijivu akitazama tarakilishi mpakato mbele yake kando yake kuna glasi ya maziwa na vitabu wazi kuonyesha anajifunza.

Wanafunzi wanatumia tarakilishi ndogo. Mikono yao iko kwenye kibodi. Wamekaa kwenye dawati la kahawia. Tarakilishi nyingine inaonekana nyuma. Wanajifunza masomo muhimu. Elimu ya kidijitali imeendelea.

Mwanafunzi anajifunza akiwa ameketi mezani. Tarakilishi mpakato imewekwa mbele yake ikionyesha mwalimu akifunza. Vitabu na madaftari vimepangwa kando ya tarakilishi. Kalamu na penseli zimepangwa kwenye kikombe kidogo.

Kifaa cha kisasa cha teknolojia. Rafu za vitabu zimepangwa kwa uzuri zikionekana zikitokea kwenye skrini ya simu. Kalamu ya kijivu imewekwa karibu. Hii inaashiria maktaba ya kidijitali inayoweza kubeba vitabu vingi.

Watu wawili wameketi mbele ya tarakilishi, moja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke. Skrini inaonyesha dashbodi yenye takwimu za matukio na mahudhurio. Kwenye dawati kuna kibodi, kipanya na daftari.

Tarakilishi ya kisasa iliyo na skrini kubwa ya samawati. Kwenye skrini, kuna dirisha la kujivinjari na aikoni za kucheza video . Vitabu vingi vya rangi tofauti vimezunguka tarakilishi vikiashiria kujifunza.

Mwanaume ameketi mezani, akitumia tarakilishi mpakato kwa umakini. Mimea midogo na maua yamepamba meza yakiongeza uzuri wa mazingira. Nuru inaingia kupita dirisha inaangazia chumba ikitoa mwanga wa asili.

Kijana mweusi anatoa elimu kupitia mtandaoni. Tarakilishi inaonyesha mwanamke akijaifunza. wanafunzi wamekaa mbele ya vifaa vyao. Mazingira yanawaailisha masomo ya kisasa. Kujifunza sasa rahisi.

Mwanaume ameketi mbele ya tarakilishi mpakato akionekana akishiriki mkutano wa video. Watu wengi wanaonekana kwenye skrini wakishiriki kikao hicho. Amevaa shati la samawati akionyesha uzito wa mkutano. Meza ina daftari na kalamu.

Mtoto mdogo anatabasamu pana usoni mwake. Anaangalia mbele, baba yake anaonekana nyuma akitabasamu pia. Tarakilishi ya mkononi imewekwa mbele ya mtoto. Daftari linaonekana karibu naye. Huu ni wakati wa kufurahia na kujifunza nyumbani. Wawili hawa wanaonekana wana uhusiano wa karibu.

Wanafunzi wawili wanaonekana wakitumia tarakilishi kibao darasani. Mmoja anatabasamu pana akionyesha furaha. Mwenza wake anaonekana makini zaidi kwenye skrini. Wamekaa kwenye dawati la mbao .

Mtu ameketi kwenye meza ndogo akityumia tarakilishi yake ndogo, mikono yake iko kwenye kibodi ikionyesha anafanya kazi. Kwenye meza kuna chombo cheusi chenye maua na kikombe cheupe. Dirisha kubwa la nyuma linaonyesha majengo ya jiji.

Mwanamke ana nywele ndefu zilizo paruza. Amevaa sweta nyekundu na akiwa ameketi mbele ya tarakilishi mpakato, iliyowekwa juu ya stendi maalum. Mkono wake umelala chini ya kidevu, akionyesha mawazo mazito.

Mwanamke ameketi kwenye sofa akitumia tarakilishi ndogo. Amevaa shati la rangi ya chungwa na jeans . Tarakilishi inaonesha mtu akifundisha anaandika kwenye daftari lake huku akiwa amezungukwa na vitabu na karatasi nyingine.

Darasani, msichana mmoja amevaa ya samawati na ameketi mbele ya tarakilishi ndogo. Anaketi kwenye dawati la mbao. Wanafunzi wengine wanaonekana kwenye mandhari nyuma wakitumia tarakilishi zao pia. Mazingira yanaonekana kuwa shuleni.

Mtu anatumia tarakilishi ndogo. Mikono yake iko kwenye kibodi. Alama za elimu zinaelea angani. Kitabu wazi kinaonekana. Kuna kofia ya kuhitimu. Kombe la ushindi pia limechorwa. Mtu anajifunza kwa bidii. Elimu ya mtandaoni inaashiriwa.

Mwanaume mwenye ndevu amekaa mbele ya tarakilishi, anaongea na watu kupitia simu ya video mikono yake imeashiria jambo muhimu, skrini mbili zinaonyesha washiriki tofauti. Anaonekana akifundisha au kutoa maelezo.

Simu mahiri ikiwa imeshikiliwa mkononi. Skrini ya simu inaonyesha tovuti ya nedi yenye kichwa transforming the way people learn . Mwanamke mwenye miwani anatabasamu kwenye picha hiyo. Nyuma ya simu kuna skrini kubwa inayoonyesha tovuti hiyo hiyo. Mandhari yote ina giza. Kuna alama nyingi za alamy na a nyingi kwenye picha. Maandishi ya simu yanaonekana wazi.

Kundi la watoto linaonekana likiangalia simu ndogo kwa umakini. Wamevalia sare za kijani kibichi na wako pamoja. Mti mkubwa unatoa kivuli juu yao. Rangi ya kijani na kahawia inatawala mandhari.

Watu wawili wanatumia tarakilishi ndogo na simu janja. Skrini ya tarakilishi ina maneno kama online education na e-learning . Hii inaashiria wanajifunza au kufanya kazi mtandaoni. Vinywaji viko mezani.

Mwanafunzi anaonekana akishirika masomo ya mtandaoni ,ameketi mbele ya tarakilishi ya mkononi. Mwalimu anaonekana akifundisha kupitia skrini. Wanafunzi wengine pia wameonekana kwenye skrini. Mwanafunzi anaandika kwenye daftari lake.

Mwanaume anaangalia tarakilishi mpakato akionyesha umakini mkubwa huku akishika kidevu chake, kwenye skrini kuna picha ya mwalimu akichora grafu na balbu ya wazo. Meza ambayo inashikilia tarakilishi na kuna kikombe cha kahawia na lensi ya kamera karibu naye.

Msichana mwenye nywele zilizojisokota amevaa miwani maridadi akiwa ameshika kifaa cha kielektroniki. Amevalia koti cheusi na ana mkoba mgongoni. Yuko kwenye kituo cha garimoshi.

Kijana, ameketi mbele ya tarakilishi mpakato akifikiria kwa makini. Ameweka mkono, chini ya kidevu. Nyuma yake, kuna kabati la vitabu na mimea iliyopandwa ndani. Chumba kinaonekana kuwa makazi au ofisi.

Mwanamke mmoja mwenye nywele zilizosokotwa, amevaa shati la samawati nyepesi, anaonekana kua katika afisi. Nyuma yake kuna ubao mweupe wa kueka vitu.

Mwanaume amevaa vifaa vya uhalisia pepe. Vifaa hivyo vimefunika macho yake. Mwanga mkali unaonekana kutoka kwenye kifaa. Maumbo ya kidijitali yanaruka mbele yake. Nywele zake ni nyeusi na zimepinda.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa, vitanda vimetengenezwa kwa chuma, kila kitanda kina godoro na shuka, nguo zimetundikwa kwenye baadhi ya vitanda, madirisha yanaonekana wazi na mwanga wa jua unaingia.

Chumba cha darasa chenye viti vingi, huku vikiwa vimepangwa kwa mistari mirefu, vikiashiria utaratibu mzuri . Madawati ni ya mbao na chuma yakitoa nafasi ya kutosha kwa wanafunzi. Kuna madirisha marefu yaliyo wazi yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Nyumba kubwa la mihadhara lenye viti vingi la samawati iliyokolea limepangwa kwa safu. Dari ina taa nyingi zikitoa mwanga mzuri. Kuta zimefunikwa na paneli za mbao.

Chumba kina kitanda cha ghorofa kimoja kikiwa na magodoro mawili na blanketi yenye mchoro tofauti. Dawati ndogo imefungwa ukutani, ikiambatana na kiti kimoja cha samawati.

Chumba cha maabara ya kisayansi . Vifaa vingi vya kemikali na majaribio vimewekwa kwenye meza nyeupe. Kuna chupa za kioo za maumbo mbalimbali, mirija na vyombo vya kupima. Baadhi ya rafu zina chupa zenye viowevu vya rangi tofauti tofauti.

Ukumbi wa mikutano au sinema wenye viti vyekundu vilivyopangwa safu, kuna sehemu ya juu kama roshani yenye ulinzi wa rangi ya samawati na kahawia, kuta zina paneli zikiashiria ubora wa sauti sakafu ni zulia la kijivu.

Basi la shule lenye rangi ya njano inaonekana wazi. Limeandikwa school bus juu ya kioo cha mbele. Pia, Mangu high school imeandikwa kwa upande wake. Nembo ya Isuzu inaonekana mbele.

Wanafunzi wamekaa kwenye viti, wanafunzi wa kutumia tarakilishi ndogo. Mwalimu anaonekana mbele yao, wanafunzi wanazingatia kwa bidii. Tarakilishi ndogo zimewekwa mezani.

Wanafunzi watatu wa kike wamekaa mbele ya tarakilishi wakijifunza. Wote wamevalia sare za shule zikiwemo sweta nyekundu na sketi zenye miraba . Kompyuta zimepangwa kwenye meza ndefu.

Chumba kidogo kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri. Kuna kitanda kimoja chenye shuka zenye rangi za machungwa nyeupe. Dawati la plastiki na kiti vipo karibu na mlango. Rafu za mbao zimewekwa ukutani.

Ukumbi mkubwa unaoonekana kuwa mhadhara, inaonekana ikiwa na viti vyekundu. Watu wameketi mbele wakiwa wamevaa mavazi ya zambarau ambayo pengine ni sare. Wanakaa wakiandika madaftarini, wakiskiza kwa makini.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu, mtu moja ameketi kwenye meza ya mbao ikisomwa kwa umakini mwangaza wa asili unapita dirishani mazingira yanaonekana tulivu na yanafaa kua ya kusoma.

Chumba cha sebuleni, chenye kochi kubwa la kahawia na matakia meusi. Zulia la rangi nyepesi, limetandikwa katika sakafu ya mbao inayong'aa. Dirisha kubwa lenye fremu nyeusi linaonyesha miti nje.

Chumba chenye kuta za rangi ya kijani kibichi. Ndani kuna vitanda vitatu, kila kimoja kikiwa na shuka za kijani. Neti za mbu zimetundikwa juu ya kila kitanda. Kuna meza ndogo, za kando ya kitanda.

Maabara safi ina meza ndefu ya najaribio ikiwa na vifaa mbalimbali vyombo vya kioo, na chupa za kemikali vimepangwa. Mwanga mweupe unatoka kwenye taa kubwa. Hii ni sehemu ya kisasa ya utafiti au elimu.

Chumba cha kulala. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka ya kijani. Juu yake kuna chandarua cheupe kilichoning'inia. Kabati kubwa la mbao lenye kioo liko upande wa kulia . Ukuta una rangi ya manjano iliyokoza.

Viti vyeusi vimepangwa ukumbini. Meza ndogo ya kahawa imewekwa katikati. Mabango mawili marefu yamesimama. Madirisha yana mapazia mekundu meupe. Sakafu ina vigae vyenye ruwaza. Chumba kinaonekana cha mkutano.

Wanafunzi kadhaa wadogo wamekaa mezani wakisoma vitabu vya kielektroniki, wengine anasikiliza kwa umakini. Rafu zilizojazwa vitabu ziko nyuma yao.

Uwanja mkubwa wa mpira wa kikapu wenye rangi nyekundu na samawati .Wachezaji kadhaaa wapo uwanjani wengine wakiwa na jezi nyekundu na wapinzani wakiwa na nyeupe. Mchezaji mmoja anaruka juu akirusha mpira kuelekea kikapu.

Wachezaji wengi wakiwa wamevaa sare za michezo, wanashindana kwenye uwanja wa kijani, baadhi wamevalia jezi za kijani kibichi na wenzao wapinzani wamevalia za samawati. Wengine wanajaribu kukamata mpira. Huu ni mchezo wa raga unaohitaji nguvu na kasi.

Chumba cha tarakilishi kilichopangwa vizuri. Tarakilishi nyingi zimepangwa kwenye meza za mbao .Skrini za kompyuta zinaonekana zikiwaka. Pazia za rangi ya chungwa zimetundikwa madirishani.

Samani za mbao zenye vitanda viwili vilivyopangwa wima, mashuka ya samawati safi yametandikwa vizuri. Chumba kina sakafu ya kahawia isiyo ngaa. Dirisha lina pazia jepesi lenye mistari.

Chumba cha maabara chenye vifaa mbali mbali .Meza ndefu zenye makabati zimepangwa katikati. Chupa na vifaa vya kisayansi vimewekwa juu ya meza. Madirisha yenye vyuma yameonekana ukutani.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili, kila kitanda kina godoro na shuka kati ya vitanda kuna meza mbili ndogo za kusomea pamoja na viti juu ya meza kuna tarakilishi ndogo, ukutani kuna rafu zenye vitu vingi mbali mbali ikiwemo vitabu na mapambo.

Mchezaji wa mpira wa magongo, amevalia jezi ya rangi ya chungwa na vifaa vya kujikinga analala chini. Mwingine amevaa nguo za kijani kibichi anatumika gongo lake. Uwanja ni wa udongo ulio na vumbi nyingi. Watazamaji wapo nyuma.

Jumba kikubwa kilicho jaa viti vingi vya mbao ikiwa imepangwa kwa mistari kwa mistari, kila kiti kina meza ndogo mbele yake, kuta za matofali na paa ni nyeupe. Inaonekana ni ukumbi wa mhatara au dara kubwa la chuo.

Wanaume kadhaa wanafanya mazoezi ya kunyanyua vyuma ndani ya ukumbi mkubwa. Mashine mbalimbali za mazoezi zimepangwa sakafuni. Sakafu imefunikwa na zulia jekundu.

Maktaba ina muundo wa kipekee wa mti wenye ngazi zinazozunguka juu, huku zikiwa zimepambwa kwa vitabu vingi. Wanafunzi wamekaa chini wakisoma vitabu kwa umakini mkubwa. Rafu za vitabu zimepangwa vizuri zikionyesha wingi wa maarifa.

Msichana amevaa miwani ya usalama, anaonekana akifanya majaribio ya kisayansi. Ameshika chupa mbili za gilasi zenye viowevu vyenye rangi. Ubao mweusi wenye fomyula za kemikali inaonekana nyuma yake. Nywele zake zimefungwa vizuri.

Msichana mdogo amevaa koti la maabara. Ana miwani ya usalama usoni mwake. Anashikilia chupa chenye kimiminika chekundu. Mezani, kuna kemikali za rangi tofauti. Darubini imewekwa karibu naye.

Jukwaa likiwa na ngazi nyekundu inayopanda juu. Kijana na msichana wameketi kwenye kiti cha mbao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Puto nyekundu na nyeusi zimetundikwa juu zikiongeza shamra shamra ya tukio. Ujumbe 'Jesus is king ' umeandikwa mbele.

Chumba kikubwa kilicho na wanafunzi waliokaa kwenye meza zao ,kila mwanafunzi yuko pekee yake kwenye meza labda wanafanya mtihani. Wote wamevaa sare za shule mashati meupe na sketi zenye miraba

Wanafunzi wengi, wakiwa wamevaa sare za shule, wamesimama kwa heshima, sare zao ni sketi zenye miraba, mashati meupe na sweta za kijani kibichi. Viti vya kahawia vimepangwa mbele. Madirisha marefu na milango ya mbao ipo nyuma.

Mazingira ya darasa msichana mchanga amevaa miwani ya usalama, huku akimimina kimiminika kutoka silinda iliyohitimu kwenda kwenye chupa yenye rangi ya chungwa. Kuna chupa nyingine zenye kimiminika chekundu na cheusi mezani. Ubao una fomyula za kemikali.

Darasa la kisasa, kuna mwalimu anayetoa mada mbele ya wanafunzi mada inaonekana kwenye skrini kubwa iliyopo nyuma ya mwalimu, mwanafunzi mmoja ameketi kwenye kiti cha walemavu, kuna kompyuta mpakato mezani.

Kijana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu , akitabasamu na kuangalia kamera . Amevalia shati jeupe na kaptula la samawati . Nyuma yake kuna wanafunzi wengine.

Mkono wa mtoto, aliyevaa shati la waridi umewekwa juu ya vifaa vya kuchezea, vyenye rangi mbali mbali. Vyombo hivi vinaonekana kuwa na unga wa kuchezea. Rangi angavu za waridi, samawati , kijani na njano zinavutia macho.

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa chini wakisoma kitabu pamoja. Mwanamke anaonekana akifundisha msichana, akionyesha kwa kidole chake. Msichana amevaa nguo ya manjano na anaonekana akijifunza kwa bidii.

Mwanamke na msichana wanacheka wakiwa wamekaa mbele ya tarakilishi ndogo. Msichana ana miwani. Wanaonekana kufurahia jambo kwenye skrini. Nyuma yao, kuna rafu za vitabu .Ni mazingira ya kujifunza au kufanya kazi pamoja.

Watu wanne wamekusanyika karibu na meza, wanafanya shughuli za sanaa na ufundi, kuna vifaa kama gundi, pamba na karatasi, mwanaume mmoja mwenye umri mkubwa, anashikilia karatasi nyeusi, anaonekana akieleza.

Mwanamke na msichana wamekaa kwenye meza. Mwanamke amevaa koti jeupe la daktari akimsaidia msichana. Msichana naye amevaa shati jekundu, wote wawili wanatazama kitabu, kalamu zinatumika.

Mwanaume kijana amevaa shati la njano na begi mgongoni. Ameshika madaftari mawili moja la samawati. Anaonekana akitembea ndani ya jengo. Migaawa na viti vinaonekana kwa mbali. Mwangaza mwingi unaingia kupitia madirisha makubwa.

Mwanamke na mwanaume wanawasiliana wakitumia lugha ya ishara, huku wakitazamana kwa umakini, mwanamke amevaa shati jeupe na tabasamu usoni akionyesha furaha tele, mwanaume naye amevaa shati lenye miraba akishikilia miikono yake.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizokunjamana, anakaa kwenye kochi la kijivu. Anafungua mdomo wake, na kuashiria kwa mkono. Mwingine, ambaye mgongo wake unaonekana, ameketi mbele yake. Wanaonekana kuwasiliana kupitia lugha ya ishara.

Mtoto ameketi mbele ya kitabu wazi. Vidole vyake viko juu ya maandishi yenye nukta zilizoinuka. Anaonekana akisoma kwa kutumia hisia ya mguso. Sehemu ya uso wake inaonekana akionyesha umakini mkubwa.

Msichana, mweusi, ameketi meza, na mwingine mweupe, mweusi ana nywele zilizosukwa, na amevaa sweater ya njano. Yule mweupe, amevaa barakoa ya waridi, na kofia ya samawati, isiokolea.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele ya tarakilishi ndogo. Amevaa kinyago cheusi na shati jekundu. Mikono yake iko kwenye kibodi akifanya kazi. Watu wengine wamekaa nyuma yake baadhi pia wakiwa na vinyago.

Mwalimu mwanamke aliyevaa nguo nyeupe, anamsaidia mschana mdogo kusoma. Anaonyesha vidole vyake juu ya kitabu cha breille. Mschana amefunga macho yake akijaribu kuhisi maandishi. Ubao mweupe upo nyuma.

Mwalimu na mwanafunzi wanafurahi wakionyesha ishara kwa pamoja, huku wakitumia lugha ya ishara. Mwalimu amevalia fulana ya samawati, akitabasamu kwa upendo. Msichana naye amevalia fulana yenye milia, akifurahia somo.

Mwalimu wa kike akiongoza watoto katika shughuli za darasani. Anatabasamu na watoto wanainua mikono yao wakionyesha ushiriki. Msichana ana tabasamu pana akiwa amevalia nguo za samawati. Kijana naye amevaa shati la miraba. Ni mazingira ya kufurahisha ya kujifunza.

Msichana mlemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu, akifurahia kuchora, mwanaume mwenye ndevu anamfundisha wote wametabasamu. Rangi na brashi zimetapakaa mezani. Nyuma msanii mwingine anaonekana akichora pia.

Mwanamke amekaa mezani. Amevaa koti la kahawia. Ana simu mkononi akiiangalia. Vitoa masikio meusi vimechomekwa masikioni mwake. Watu wengine wanaonekana nyuma wakizungumza.

Mwanaume mmoja mrefu na watoto wanne wamesimama mbele ya jengo, wote wakiwa na miguu ya bandia. Wamevaa nguo tofauti, zikiwapa mwonekano wa kuvuutia. Mwanaume ana mikono imekunjwa kifuani, akionyesha ujasiri mkubwa.

Mtoto ana furaha akifunzwa na mtu mzima, ana macho ya samawati na nywele za dhahabu, amevaa shati la kijani. Karatasi zenye rangi ziko mezani, ukutani kuna mchoro wa twiga mikono yake imeinuka ishara ya msisimko.

Kijani na msichana wanacheka kwa furaha wakipamba keki ndogo. Kijana amevaa aproni yenye madoa meupe na anaonekana akitoa ulimi wake kwa furaha. Msichana anaonekana akifurahia zoezi hilo. Kuna bakuli la keki na vifaa vya kupamba kwenye meza.

Msichana, amevaa kifaa cha kusaidia kusikia masikioni mwake. Mwalimu anafundisha kwa kutumia lugha ya ishara. Darasa linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha. Hii inaonyesha elimu jumuishi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Wanaume wawili, wamevaa sare za samawati wakiwa wamejishughulisha na tarakilishi kibao mezani. Mmoja wao amesimama akimsaidia mwenzake. Mwanaume mwingine anaonekana nyuma akiendelea na kazi zake. Mazingira yanaonekana kuwa karakana au kiwanda.

Mwanamke na mtoto mdogo wanacheza mchezo wa kuchezea, wenye shanga zenye rangi. Mtoto anatabasamu kwa furaha, akionyesha meno yake, huku mwanamke akimwangalia kwa upendo. Wamekaa chini wakifurahia muda wao.

Mwanamke aliyevaa miwani anatabasamu akimwangilia mtoto. Ameketi kwenye kiti cha mbao. Mtoto naye amekalia kiti cha chuma anaongea huku akitumia mikono. Wote wanaonekana kufurahia mazungumzo. Chumba kimetulia na kuna vitu vingine mbali.

Mtoto anaonekana akipiga kinanda, anatabasamu kubwa usoni na anaonekana akifurahia. Amevalia shati jeupe na fulana nyekundu. Nyuma yake kuna kabati na vitu vimepangwa. Mwanga mwingi unaingia kupita madirisha. Hali hii, inaonyesha furaha na kujifunza mziki.

Wanaume wawili wamevaa mavazi ya samawati. Mmoja anaonekana mzee na mwingine kijana. Mzee anaonyesha kitu kwenye tarakilishi ndogo kwa yule kijana. Wako ndani ya kiwanda au karakana.

Ndani ya mkahawa, mfanyikazi wa kiume anafanya kahawa huku mwanamke akimwangalia. Wote wamevaa aproni kuashiria kazi kazi yao. Rafu ya glasi na chupa zimepangwa nyuma yao. Mazingira yanaonekana ya kirafiki.

Mwanamke anatabasamu usoni mwake akiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara na mtu aliyekaa mbele yake, amevaa shati la samawati na glasi za kinywaji chenye rangi nyekundu imewekwa mezani karibu naye. Mkoba na miwani ya jua vipo pia.

Watu watatu wakipaka rangi kwenye turubai wakifurahia shughuli hiyo. Turubai ina mchoro wa vipande vya fumbo yenye rangi mbalimbali. Rangi za maji zimepangwa kwenye sinia zikiwa tayari kutumika. Kila mmoja anaonekana akishiriki kikamilifu.

Mwanaume mwenye miwani mieusi na vipokea sauti masikioni, ameketi kwenye dawati. Ana kitabu cha watu vipofu mbele yake. Tarakilishi inaonyesha skrini nyeusi na funguo za kibodi zinaonekana wazi.

Mwaanamke na mwanaume wanatabasamu kwa kucheka wakigonganisha mikono yao juu ya kitabu. Wanaonekana kufurahia muda wao pamoja labda wanajifunza. Mwanaume ana saa ya samawati mkononi. Mwanamke amevaa miwani.

Msichana mchanga mwenye tabasamu nzuri ana miwani ya njano na nywele zake zimefungwa vizuri. Ameshika kitabu cha waridi akisoma kwa umakini. Amevaa fulana ya njano na begi ya shule ya samawati yaonekana nyuma.

Mwanaume mwenye ulemavu, akiwa ameketi kwenye kiti cha maghrudumu. Anatabasamu kwa furaha, amevalia aproni na labda ni fundi stadi wa bidhaa za ngozi. Washa yake imepambwa kwa zana mbali mbali, na bidhaa zilizotengenezwa kwa mikono zikionyesha ubunifu wake.

Msichana mdogo aliyevaa shati la waridi ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani. Anashika kifaa cha kielektroniki akionyesha anaendelea na masomo. Wanafunzi wengine wanaonekana wakijifunza.